Hiki ni kituo cha kupoza umeme. Kituo hiki kina majengo, nguzo kubwa za chuma zinazobeba nyaya za umeme na miundo mbinu mingine za kusambaza umeme. Kituo hiki ni sehemu ya mradi mkubwa wa kuimarisha usambazaji wa umeme ya kuunganisha sehemu mbalimbali ya gridi ya taifa.

Hii ni kituo cha kusabaza umeme cha Isinya kituo hiki kinatumika kama sehemu muhimu ya kuunganisha miradi kadhaa muhimu ya usambazaji wa umeme nchini Kenya.

Hii ni kituo ndogo cha umeme kinachojulikana kama sub station . Kuna miundo mirefu ya chuma inayobeba nyaya za umeme na vifaa vingine vinavyohusiana na usambazaji wa umeme. Watu kadhaa wamevaa nguo za usalama wanaonekana wakifanya kazi au kukagua eneo hilo.

Kituo hiki kina miundo mbinu ya umeme ikiwemo nguzo za umeme, waya na vifaa vingine vinavyotumika kusambaza nishati ya umeme. Mazingira yanaonyesha anga ya samawati lenye mawingu na mimea michache chini.

Hii ni nguzo za umeme zikiwa zimepangwa kwa mstari mrefu katika mandhari yenye miti na milima kwa umbali. Anga limegawanyika katika rangi mbili tofauti upande wa kushoto ni samawati safi na uande wa kulia una rangi za mchweo au mawio zikiwa na mawingu yenye rangi ya mchungwa na dhahabu.

Hii ni nguzo za umeme na nyaya za kusambaza umeme zikipitia kwenye mandhari ya mashambani chini ya anga yenye mawingu na milima kwa umbali. Kuna vumbi linaonekana barabarani likionyesha labda gari likipita. Hii inaweza kuwa sehemu ya miundo mbinu ya usambazaji wa umeme.

Huu ni mtambo wa kuchimba visima vya jotoardhi au mafuta au gesi. Kuna korongo mbili kubwa zinazosaidia katika ujenzi au uendeshaji wa mtambo huu. Mtambo huu unaonekana kuwa katika eneo la wazi labda mahali pa kuchimba visima.

Huu ni kituo wa kupoza umeme chenye miundo mbinu mikubwa za nyaya za umeme na minara ya kusambaza. Kuna bendera nyeupe iliyoandikwa Ketrax upande wa kushoto wake. Kituo hicho kiko katika eneo la wazi chini ya anga yenye mawingu kidogo.

Huu ni kituo cha umeme kinachomilikiwa na Kengen. Kituo hiki kipo katika eneo la Olkaria, kaunti ya Nakuru na kinatumia nishati ya joto ardhi kuzalisha umeme. Eneo hilo linafahamika kwa chemichemi za maji moto.

Hii ni nguzo mbili za umeme zikiwa zimebeba transfoma na nyaya za umeme angani. Kuna miti na mimea mingine chini ya nguzo hizo na anga linaonekana kuwa na mawingu.

Hii ni kituo kikuu cha umeme au gridi ya umeme. Kuna nguzo nyingi za umeme na nyaya zinazobeba umeme zikiwa zimezungukwa na ua katika eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa ukame.

Hii ni transfoma kubwa ya umeme na miundo mbinu inayohusiana nayo katika kituo ndogo cha umeme. Kuna wafanyikazi wawili wakiwa wamevalia mavazi ya usalama wakiendelea na kazi karibu na transfoma na mmoja wao anaonekana akisimama au kufanya kazi chini ya transfoma.

Hii ni kituo cha kuponza umeme au kituo cha kusambaza umeme. Ina miundo mikubwa ya chuma, transfomer , na nyaya za umeme zinazotumika kusambaza umeme. Kituo hiki kipo nje chini ya anga ya samawati yenye mawingu meupe.

Hii ni nguzo ya umeme au mawasiliano iliyojaa nyaya na kamba nyingi zilizochanganyika zikiwa zimefungwa kwenye nguzo na zikielekea anga yenye mawingu na jua kali. Mandhari ya nyuma inaonyesha anga la samawati lenye mawingu au miale ya jua inayoonekana wazi.

Huo ni kituo cha umeme. Na ni kituo kikubwa cha kupokea na kusambaza umeme, kinachotumika kama kituo muhimu umeme, cha kuunganisha kwenye gredu ya taifa na kuwezesha biashara ya umeme ,katika ukando wa afrika mashariki .

Hii ni kituo cha umeme chenye nguzo nyingi na nyaya zinazosambaza umeme. Anga ni ya samawati ikiwa na mawingu machache yakielea. Kituo hiki kinachangia upatikanaji wa umeme wa kuaminika kwa mji.

Huu ni kituo cha umeme chenye minara mirefu na waya nyingi. Vifaa vingine vya umeme vinaonekana chini ya minara na ardhi imefunikwa na mawe. Anga ina mawingu.

Hii ni nguzo kubwa ya umeme iliyosimama kwenye kilima chenye nyasi na vichaka. Anga ni bluu na lina mawingu meupe. Kuna nguzo nyingine za umeme kwa umbali zinaonekana ndogo. Inaonyesha mazingira ya asili yenye mimea mingi na miundo mbinu ya usambazaji umeme.

Huu ni mtambo wa kuzalisha umeme wa joto-ardhi ukiwa na mabomba mengi ya chuma na mnara mrefu unaotoa mvuke. Mtambo huu hutumia joto linalotoka ardhini kuzalisha umeme na kuchangia upatikanaji wa nishati safi na endelevu.

Hii ni nguzo kubwa ya umeme ikiwa imesimama katika mandhari ya kijani kibichi. Nyuma ya nguzo hio kuna twiga anayeonekana akichungulia kutoka kwenye kichaka. Mbingu ina mawingu machache na kuna nyaya za umeme zinazopita juu.

Huu ni mtambo wa umeme wa jotoardhi wa Olkaria ukiwa na miundo ya mitambo, mabomba na mvuke unaopanda angani. Kituo hiki kinatekeleza jukumu muhimu katika uzalishaji wa nishati mbadala nchini Kenya, kikichangia upatikanaji wa umeme safi.

Hii ni kituo cha kupoza na kusambaza umeme cha Kenya Power. Kituo hicho kina nguzo za umeme nyaya na vifaa vingine vinavyohusiana na usambazaji wa umeme. Pia kuna bendera za Kenya Power na zenye nembo ya kampuni.

Hii ni kituo cha KenGen kampuni ya kuzalisha umeme nchini Kenya. Inaonekana kuwa eneo la uzalishaji wa umeme likiwa na matangi makubwa ya kuhifadhi nguzo za umeme na miundo mbinu mingine za kawaida. Pia kuna sehemu ya kuegesha magari yenye gari lilopaki chini ya kivuli.

Huu ni kituo cha umeme ambacho kina miundo mingi ya chuma, transfoma, nyaya na vifaa vingine vinavyohusiana na usambazaji wa umeme. Eneo hili linaonekana kuwa wazi na kuna watu wachache wanaofanya kazi. Sakafu imefunikwa na matofali.

Huu ni kiwanda cha umeme wa joto ardhi cha olkaria nchini Kenya. Ni kituo kikubwa cha kuzalisha umeme wa kutumia mvuke wa joto kutoka ardhini unaopatikana kwa undani katika bonde la ufa.

Mnara mrefu wa umeme uliotengenezwa kwa chuma ukiinuka katikati ya eneo lenye miti na vichaka. Muundo wake wa chuma unasaidia kusambaza umeme, huku mlima na anga zikiwa mandhari ya kuvutia nyuma yake, na kuonyesha jinsi nishati inavyovuka umbali wa mrefu ili kuwafikia watumiaji.

Haya ni mabomba makubwa mawili ya samawati yakipita juu ya mfereji wa maji, au cheneli ya maji yenye rangi ya kijani kibichi. Mabomba hayo yamekuwa juu ya muundo ya saruji, au nguzo zinazoshikilia juu ya maji.

Ndege hawa wana madoa meusi meusi kwenye manyoya yao ya kahawia iliyokolea na wana macho makubwa ya manjano. Wamesimama kwenye sehemu ya udongo na miamba na nyuma yao kuna mimea ya kijani kibichi inayoashiria mazingira ya asili ya pori.

Hili ni eneo la burudani la mamba village likionyesha bwawa kubwa la maji mbele ya majengo yenye paa za kipekee na miti mingi nyuma yake. Majengo yanaonekana kuwa na usanifu wa asili na kuna uzio wa mbao kando ya maji.

Hii ni mazingira ya asili yenye bwawa au dimbwi cha maji kilichojaa maua ya maji, yenye majani mapana yaliyoelea juu ya uso wa maji. Mti mkubwa ulianguka unalala kando na kuingia ndani ya maji.

Hawa ni wanawake wakiosha nguo na ndoo katika kati maji mengi yalio furika, chupa za plastiki za njano na kijani kibichi zinazo julikana kama madimu au jerikani yamepangwa mbele, hali hii ina shiria mafuriko yalio tokea eneo hili.

Huyu ni tembo mdogo akirusha vumbi au udongo kwa kutumia mkonga wake huku kukiwa na kundi la watu wakimwangalia nyuma ya kamba. Inawezekana kuwa katika kituo cha watoto yatima cha tembo cha David Shelly kilicho Nairobi Kenya.

Hawa ni watu wawili wakipiga picha mbele ya maporomoko ya maji katika msitu wa Karura. Mwanamke amevaa shati jekundu na suruali nyeusi huku mwanaume amevaa shati la rangi nyingine na suruali ya samawati. Wamesimama juu ya mawe makubwa karibu na maji yanayotiririka kwa kasi.

Hii inaonyesha mazingira ya makazi duni yanayofanana na yale yanayopatikana Kibera. Inaonekana kuna njia ya reli katikati na watu wanatembea kando yake na juu ya reli.

Eneo la uchafu sana pengine kando ya mto au dampo liliojaa takataka au uchafu wa kila aina. Nyuma ya eneo hilo kuna makaazi ya watu na anga ni safi na mawingu meupe.

Mnyama huyu ana madoa meusi meusi yanayoitwa rossettes ambayo yanatofautiana na rangi ya dhahabu iliyokoza au kahawia ya manyoya yake. Chui huyu amelala kwenye nyasi kukiwa na mimea mingi ya kijani kibichi inayomzunguka.

Hili ni eneo lililoathiriwa na mafuriko nchini Kenya labda katika makazi duni kama Kibera au Mathare. Inaonekana kuna maji mengi ya kahawia yaliyotuama yakizunguka nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine vya rasmi.

Hawa ni twiga wawili wakiwa kwenye uwanja wenye nyasi ,huku kukiwa na mandari ya jiji la Nairobi nyuma yao. Hii inawezekana kuwa katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi ambayo inajulikana kwa kuwa na hifadhi ya wanyama pori iliyo karibu na jiji.

Haya ni makazi duni ya Kibera. Inaonyesha majengo mengi yaliojengwa kwa udongo na mabati yakiwa yamejengwa karibu karibu na mazingira enye watu wengi pia inaonekana kuna njia ndogo za udongo na mimea mingi ya kijani kibichi mbele yake.

Huu ni maporomoko ya maji yaliyozungukwa na mimea mikubwa na mimea ya kijani kibichi. Jua linaonekana kung'aa kupitia maji yanayoporomoka na kuunda mwonekano mzuri wa asili.

Hii ni mazingira ya asili yenye miti mingi na nyasi za kijani, kuna mbuni anayetembea katikati na pia kuna swala mawili au zaidi wakiwa mbali upande wa kushoto. Inaonekana kama bustani ya wanyama au vipaji ya wanyama pori.

Hawa ni kundi la wanyama wakivuka mto, jambo linalotokea mara kwa mara wakati w uhamiaji mkuu nchini Kenya na Tanzania. Nyambu wengi wanaonekana wakishuka kwenye kingo za mto zenye muiniko na wengine tayari wako ndani ya maji.

Hii ni mandhari ya msitu ikiwezekana msitu wa Karura jijini Nairobi, mbele kuna miti mingi yenye majani mabichi na katikati kuna mti mrefu unaonekana kama mti wa mwarubaini au aina nyingine wa mti wa acacia ukiwa na matawi mengi ,yaliyonyooka kuelekea angani. Anga ni safi ya samawati.

Tembo kadhaa wakiwemo tembo mkubwa na mdogo wakitembea kwenye njia ya udongo. Karibu na tembo, kuna gari la safari likiwa na namba ya usajili. Manthari ni pana yenye ardhi yenye maji na mimea chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe.

Hawa ni kundi la twiga wakitembea katika eneo la Savana lenye nyasi nyingi. Anga ni la samawati na lina mawingu meupe machache. Twiga wengine wako karibu na mbele, na wengine wako mbali na nyuma. Inaonekana mandhari ya wanyama pori.

Huyu ni twiga akitembea karibu na gari la safari kwenye barabara ya vumbi katika mbuga la wanyama, labda hifadhi ya kitaifa ya Nairobi huku majengo ya jiji yakionekana kwa umbali.

Hili ni eneo la kijani lenye miti mingi mikubwa na nyasi iliyokatwa vizuri linalo fanana na bustani. Kuna benchi ndogo la kuketi. Eneo hili linaonekana kuwa mahali utulivu na pazuri pa kupumzika au kutembelea.

Hii ni mandhari ya asili ikiwezekana hifadhi ya taifa ya Nairobi nchini Kenya. Inaonekana kuona vilima vyenye nyasi, miti mbalimbali na mimea mingi ya pori. Anga lina mawingu meupe yaliyo tawanyika na kuna mwanga wa asili unaoangaza eneo hilo.

Hawa ni mamba wawili wakilala au kupumzika karibu na maji. Kwenye mawe na ardhi yenye nyasi. Mmoja wa mamba yuko karibu na kizuizi cha saruji.

Huyu ni kifaru katika mazingira ya asili labda porini au hifadhi ya wanyama. Kifaru hicho kinaonekana kikiwa njiani au karibu na njia ya udongo mwekundu na kuna miti na mimea mingi ya majani mabichi nyuma yake.

Huyu ni kifaru katika bunga yenye nyasi ndefu huku kukiwa na mandhari ya jiji lenye majengo marefu nyuma. Hii inawezekana kuwa bunga ya kitaifa ya Nairobi ambayo inajulikana kwa kuwa na wanyamapori karibu na jiji kuu.

Eneo la ujenzi linaonyesha wafanyakazi kadhaa wakiwa wamevalia kofia na fulana za usalama wakifanya kazi kwenye muundo wa saruji. Kuna kreni kubwa ya manjano inayotumika kuinua ndoo za saruji na pia kuna vifaa vingine vya ujenzi kama vile fomu za saruji na nondo.

Huyu ni mwanamke akifurahia pikiniki kwenye eneo la kijani kibichi pengine kwenye hifadhi ya mti au bustani. Anaonekana ameketi kwenye blanketi jeupe lililotandikwa chini ya mti mkubwa akichukua matunda kutoka kwenye sahani.

Huyu ni ndovu mdogo akicheza na matope, akijimwagia mchanga mwekundu kwa kutumia mkonga wake. Nyuma yake kuna watu waliovalia sare za kijani kibichi, labda walezi katika kituo cha kulea ndovu yatima.

Huyu ni simba jike akifoka au akinguruma akionyesha meno yake makali na ulimi wake. Uso wake unaonyesha hasira na ukali. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na mimea au msitu ikionyesha mazingira yake ya asili.

Hawa ni vifaru watatu kwenye nyasi ndefu wakiwa wamesimama kwenye uwanja ulio wazi. Nyuma yao kuna muundo mrefu unaofanana na daraja au njia ya reli iliyoinuliwa katika eneo hili.

Hili ni eneo lenye taka nyingi labda mtaa wenye vibanda au dambo. Kuna mtu anayechongoja au akikusanya vitu kutoka kwenye rundo kubwa la taka. Nyuma yake kuna watu wengine na majengo yanayoonekana kuwa ya muda au yalijengwa kwa haraka.

Huu ni mandhari ya kuvutia ya hifadhi ya Uhuru iliyoko katikati ya jiji la Nairobi. Sehemu ya mbele kuna ziwa tulivu lenye maji. Mandhari ya nyuma inaonyesha safu ya majengo ya juu ya Nairobi yanayochomoza juu ya mandhari hiyo ya asili.

Hawa ni vifaru wawili, labda mama na ndama wake wakilisha kwenye nyasi kavu, katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi. Huku jiji la Nairobi likionekana nyuma kwenye anga na machweo au mawio.

Gari limejaa takataka za plastiki likiwa na watu wawili juu yake wanaozikusanya, huenda linakusanya mabaki hayo kutoka mitaa au dampo. Baada ya hapo taka hupelekwa kiwandani kuchakatwa upya kama sehemu ya juhudi za kudhibitisha uchafu wa plastiki na kulinda mazingira.

Hawa ni kundi la Impala wakiwa kwenye mbuga ya nyasi yenye mti mmoja mkubwa nyuma yao na anga la buluu. Wanyama hawa wana pembe ndefu na miili ya rangi ya kahawia dhahabu wakiwa mbuga ya wanyama.

Kundi la nyani wakiwa katika mazingira ya asili yaliyojaa miti. Nyani hawa wana manyoya ya kahawiana nyuso zenye rangi nyeusi na wanaonekana wakitazamana wakiangalia pande tofauti. Huenda wako ndani ya mbuga ya wanyamapori au msituni.

Hii ni bwawa au lango lenye maji yanayo tiririka kwa nguvu. Kuna daraja iliyojengwa juu ya bwawa hilo na miti mingi inaonekana nyuma chini ya anga ya bluu na mawingu meupe katika hali hii.

Haya ni mazingira ya makazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda, yanayoonekana kuwa na mto au kijito chenye maji machafu na matope. Miundo isiyo rasmi na takataka zinaonekana kando ya maji zikionyesha hali ya uchafu wa mazingira na miundo mbinu duni.

Hawa ni pundamilia wakiwa katika eneo la wazi lenye nyasi nyingi huku mandhari ya jiji Nairobi ikionekana nyuma. Hii ina ishara hifadhi ya kitaifa ya Nairobi ambayo, ni ya kipekee kwa kuwa ndiyo hifadhi pekee ya wanyamapori duniani iliyoko ndani ya jiji kuu.

Huyu ni chui aliyesimama nyuma ya wavu, ana manyoya ya kahawia yaliyopambwa na madoa meusi huku akitazama mbele, huenda picha ilipigwa hifadhi ya wanyama au mahali pengine wanapoishi salama.

Huyu ni nyati mweusi mkubwa mwenye pembe ndefu na mwili imara. Nyati huyu ana sura ya kutisha na kujulikana kama mnyama hatari. Maandhari yake yamejaa nyasi na miti michache ikionyesha mazingira ya mbuga ya wanyama pori.

Hawa ni watu kadhaa wakiwemo vijana wakifanya usafi katika mto uliochafuliwa sana. Wamevaa fulana za rangi ya manjano na bluu zinazong'aa na baadhi yao wanatumia vifaa kama vile reki na mifuko ya kutaka kuondoa uchafu na takataka kutika majini.

Hii ni eneo la makaazi duni. Kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi karibu na mto wenye rangi ya udongo. Chini karibu na mto kuna watu wakiwemo watoto wakicheza au wakifanya shughuli mbalimbali.

Hawa ni hawa wawili wanaofanana na waterbucks . Wakiwa katika mazingira ya asili yenye nyasi ndefu na vichaka. Mmojawao anasimama akitazama mbele huku mwingine akionekana akitazama.

Huyu ni imbala dume lenye pembe ndefu likisimama kwenye nyasi ndefu, likiwa na imbala mwingine nyuma yake. Nyuma yao kuna gari la safari lenye watalii ndani la hifadhi ya taifa ya Nairobi.

Kundi la pundamilia wakitembea kwenye njia ya vumbi. Mandhari ni ya Savana yenye nyasi kavu na miti michache. Kwa umbali kuna majengo ya jiji ambayo yanaweza kuwa sehemu ya mji mkuu wa Nairobi. Pundamilia wamekusanyika pamoja uku wengine wakitazama mbele na wengine wakitazama chini.

Hili ni jengo la Kenyatta International Convention Centre, KICC likiwa na nembo ya Samsung juu yake. Upande wa kushoto wake kuna sanamu ya mzee Jomo Kenyatta huku jengo lingine la kisasa likionekana nyuma. Mbele ya KICC kuna chemichemi inayotoa maji na magari yaliyopaki karibu.

Hawa ni kundi la twiga likitembea taratibu kwenye nyasi katika mbuga ya wanyamapori. Twiga hao wana shingo ndefu zinazowapa muonekano wa kipekee na wa kuvutia. Madhari ya nyuma yana anga ya samawati na nyasi za kijani ikionyesha uhai wa mazingira ya asili ya Afrika.

Huyu ni mnyama mdogo anayejulikana kama kiboko kibete. Ana mwili mfupi, miguu mifupi, na ngozi ya kahawia kijivu. Amesimama kwenye ardhi yenye matope, akizungukwa na majani mabichi pande zote. Mnyama huyu wa majini hupatikana karibu na mito, maziwa, na mabwawa.

Hii ni mandhari nzuri ya mlima inayoonyesha mlima mrefu iliyofunikuwa na mimea ya kijani kibichi ikiangalia bonde la ufa ya sehemu ya Nairobi. Anga lina mawingu meupe na buluu na kuna nyasi kavu ya vichaka vidogo kwenye mbele ya picha.

Hii ni barabara kuu yenye magari mengi yanayopita. Kuna magari ya abiria na malori na pia kuna watu wamesimama kando yake. Karibu na ukingo wake, mandhari ianonekana kuwa ya mjini au karibu na mji.

Hawa ni watu watu wamesimama karibu na basi la hoppa lenye rangi ya kijani kibichi labda wakisubiri au wakipanda basi. Mtu moja ameshika bango kubwa lenye namba 46 na orodha ya maneno kama vila NRB Hospital, DoD, Hurlingham, Yaya, Valley Arcade na maeneo nyingine.

Huu ni barabara pana wenye magari yanayosafiri. Kuna miti mingi ya kichaka kibichi kando ya barabara na anga linaonekana kuwa na mawingu. Baadhi ya magari yanaonekana na malori madogo. Pia kuna mtu anayetembea kando ya barabara upande wa kulia.

Hii ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, kuna matatu iliyopabwa kwa rangi na michoro mbali mbali ikiwa na mabango yanayoonyesha maeno kama Thika Road, Ruiru, Kimbo, Juja na Thika Makongeni pamoja na maandishi mengine kama Runga Shuttle na Iron Fan

Hili ni bango la Super metro lenye nambari lililo na orodha ya maeneo kama vile Ngong road, Koptic hospital prestige, Adams poster junction, Corner, Wani Satellite na Kabiria inaonekana kuwa ni ishara ya njia ya usafiri wa umma labda matatu au basi katika jiji la Nairobi.

Hapa ni makutano ya barabara yenye taa za trafiki na vivuko vya watembea kwa miguu. Kuna maafisa wawili wa trafiki wamesimama karibu na taa nyekundu ya trafiki. Mmoja wao ameshikilia mwavuli ikionyesha huenda kunanyesha.

Huu ni barabara pana iliyo na muundo mbinu ya mfumo wa mabasi ya mwendokasi. Kuna daraja la watembea kwa miguu lililovuka barabara na pia kuna kituo cha BRT kinachoonekana kwa mbali. Magari kadhaa yanaonekana yakitembea barabarani chini ya daraja hilo.

Hii ni matatu ya abiria nchini Kenya. Matatu hiyo ina rangi ya kijivu, ina maandishi Molo Group mbele . Juu ya paa la matatu kuna mabango yanayoonyesha maeneo kama Eldoret, Kitale, Nakuru, Molo. Pia kuna mizigo ikiwemo rundo la kuni iliyofungwa juu ya paa.

Hii ni barabara kuu inayopita chini ya daraja . Kwenye sehemu ya juu ya daraja kuna ujumbe don't overspeed , usizidishi mwendo. Pia kunan nembo ya Kenha , shirika la barabara kuu la Kenya pande zote mbili za daraja.

Hii ni matatu yenye rangi za kupendeza hasa kijani ikiwa imesimama barabarani . Watu kadhaa wako karibu na matatu hiyo , mmoja wao akiwa ameshikilia bango lenye namba 20 na super highway 45 sacco . Inaonekana kama kituo cha mabasi au eneo lenye shughuli nyingi jijini.

Hili ni eneo la shughuli nyingi labda kituo cha mabasi. Kuna matatu ambayo ni aina ya basi dogo la abiria linalotumika sana. Inaonekana ikiwa imebeba kioo, mizigo, abiria na milango yake iko wazi.

Hili ni basi la abiria au matatu likiwa limeegeshwa barabarani, kuna watu wakipanda au wakishuka kutoka basi hilo na wengine wanatembwa karibu nalo. Nguzo yenye bango na matangazo na namba arobaini na sita inaonekana upande wa kulia. Mandhari inaonekana kua ya jijini labda Nairobi.

Hii ni barabara kuu yenye magari mengi na msongamano wa magari ikiwezekana barabara ya Thika Highway nchini Kenya. Kuna majengo mengi yaliyojengwa kwenye mlima kando ya barabara na miti mingi inaonekana pia.

Hili ni matatu gari la usafiri wa uma lenye rangi nyingi lina mapambo ya kipekee likiwa barabarani . Matatu hii inaonekana kwenye barabara yenye shughuli nyingi na majengo yanaonekana nyuma.

Hii ni matatu ambalo ni gari la usafiri wa umma lililpambwa kwa rangi ya kijani na njano likiwa na namba ya usajili. Kwenye matatu hio kuna majina ya maeneo mbalimbali kama vile Mombasa, Cabanas, Taj, Barracs, shopping mall na maeneo mengine. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na matatu hayo.

Hii ni barabara yenye msongamano wa magari. Kuna basi la samawati lenye jina marcos na lililoandikwa ubavuni KCI first. Pia kuna gari jingine jeupe na mtu mmoja karibu na basi.

Hii ni barabara pana yenye magari yanayopita ikiwezekana ni barabara kuu ya Thika Road huku Nairobi Kenya. Kuna daraja la watembeaji kwa mguu lenye rangi ya njano linalovuka barabarani na pande zote za barabara kuna mimea au mti. Anga lina mawignu meupe na samawati.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi labda mjini ambapo kuna basi la abiria la kijani na njano lenye neno perfect limeandikwa ubavuni. Watu kadhaa wanatembea karibu na basi hilo. Nyuma ya basi hilo la kijani kuna basi lingine kubwa lenye maandishi Nairobi na Mombasa.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari mengi yakiwemo mabasi na vani ndogo iliyoegeshwa kando ya barabara. Kuna majengo yenye maduka na mabango mbalimbali.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari mengi yakiendelea na shughuli zao. Upande wa kulia wa barabara kuna majengo marefu yenye ghorofa na upande wa kushoto kuna ua na watu wachache wanaotembea kando ya barabarani.

Haya ni matatu kadhaa ambazo ni mabasi madogo ya abiria yanayotumika sana nchini Kenya likiwa limeegeshwa kusubiri abiria katika eneo lenye shughuli nyingi labda kituo cha mabasi au barabara yenye msongamano wa magari. Kuna majengo na miti inayoonekana nyuma ikionyesha mazingira ya mjini.

Hii ni barabara kuu yenye njia nyingi ikiwa na magari mengi yanayopita. Barabara imejengwa katikati ya mazingira ya mijini na majengo yanaonekana kwa umbali upande wa kulia na kushoto

Hili ni barabara yenye magari na pikipiki na watu wanaotembea kando ya barabara. Kuna alama ya barabara inayoonyesha maelekezo ya barabara za Juja Road , Ringroad , Ngara na Thika A2. Mazingira yana miti na majengo marefu kwa umbali.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na msongamano wa magari na watu wanaotembea kando ya barabara. Kuna magari mengi ya aina tofauti ikiwemo malori, mabasi ya abiria na magari madogo ya kibinafsi yaliyojipanga barabarani. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo na mti kuashiria eneo la nje au karibu na mji.

Haya ni matatu mawili ambazo ni mabasi madogo yanayotumika kama usafiri wa umma nchini Kenya. Mtu mmoja amesimama karibu na matatu hiyo. Nyuma yake kuna jengo lenye maandsihi maximum miracle centre.

Hii ni barabara pana yenye magari machache yakitembea. Upande wa kushoto wa barabara kuna mimea na miti mingi ya kijani kibichi na pia kuna gari dogo lililokuwa limeegeshwa kando ya barabara. Katikati ya picha, mbali kidogo kuna kituo cha mafuta cha shell na majengo mengine. Na juu yake kuna bango kubwa la barabarani.

Haya ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, ikiwemo gari la abiria, matatu na bango kubwa la 2NK Sacco Nakuru Direct, likionyesha nauli ya mia tano. Nyuma ya bango kuna jengo lenye saa na majengo mengine ya biashara kama Excel Baby Shop.

Hii ni matatu ambayo ni basi ndogo la usafiri wa umma likiwa limepambwa kwa rangi nyekundu na michoro ya simba mkongwe nyuma. Matatu hiyo imeegeshwa barabarani na kuna watu wamesimama karibu nayo. Nyuma ya matatu kuna mjengo marefu.

Hii ni matatu iliyopambwa vizuri yenye rangi ya dhahabu na mchoro mbalimbali ikiwemo maandika kama to the world na Chicago bulls . Watu kadhaa wamekusanyika karibu na matatu hiyo baadhi yao wakiwa wamesimama karibu na mlango wa abiria na mwingine akiwa ndani ya teksi.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi, labda katikati ya jiji. Jengo la mkumbusho ya kitaifa ya kenya Kenya National Archives inaonekana wazi upande wa kulia. Kuna magari kadhaa barabarani ikiwemo matatu ya Namuga Sacco na gari la Mazda.

Hili ni matatu ya rangi ya rangi ya machungwa yaliyopambwa kwa mchoro ya rangi mbalimbali inayoonyesha ubunifu wa utamaduni wa matwana. Magari ya umma ya aina hii yanajulikana kwa mapambo yake ya kipekee na ubunifu ya kuvutia. Watu wawili wamesimama karibu na matatu huku wengine wakiwa ndani ya gari hilo.

Hii ni barabara yenye mashughuli nyingi ikiwa na msongamano wa magari kama vile: mabasi, malori na magari madogo. Pia kuna majengo marefu kando ya barabara na watu wakitembea pembeni, kuashiria eneo la mjini au mji mkubwa.

Haya ni matatu mawili zikiwa zimeegeshwa barabarani zikionyesha majina ya maeneo kama Mombasa, Kilifi, Mtwapa. Nyuma ya matatu kuna majengo yenye mabango ya matangazo ya biashara zikiwemo DayLiff .

Hili ni daraja kubwa la barabara au njia panda linalo pita juu ya mto wenye maji ya rangi ya kahawia. Gari jeupe linaonekana likiwa kwenye barabara iliyo juu ya daraja. Chini ya daraja kuna mto unao tiririka na kingo zake zimefunikwa na mimea au nyasi.

Hii ni barabara yenye shughuli mingi katikati ya jiji. Kuna mabasi kadhaa yanayoitwa matatu yakiwa yameegeshwa au yakisonga polepole barabarani na baadhi yao yana michoro ya rangi. Watu wengi wanatembea kwa miguu kwenye barabara na kando ya barabara na kuna maafisa wa trafiki wakiwa wamesimama, labda wakisimamia msongamano.

Hili ni gari la umma maarufu kama matatu likiwa limepaki pembezoni mwa barabara. Tunaona hii ina rangi ya manjano na mapambo ya rangi mbalimbali. Watu wawili wanaonekana wamesimama karibu na matatu. Mmoja amevaa shati jeupe na mwingine amevaa shati jekundu.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na msongamano wa magari na watu wanaovuka barabara. Kuna majengo na mti kando ya barabara ikionyesha mazingira ya mjini na pia mashughuli mingi zinazoendelea katika mjini.

Hii ni mandhari yenye shughuli nyingi barabarani inayofanana na kituo cha mabasi. Katikati ya picha kuna matatu iliyopambwa kwa rangi nyingi na michoro, ikiwemo majina Money Bag na Cardi B . Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara na moja wao ameshikilia bango lenye namba sabini na neno Kirigiti.

Hili ni basi la aina ya opha travels likiwa katika mjini. Rangi yake ya buluu na nyeupe na lina mchoro ya kuvutia. Kuna watu wengi wanaotembea karibu na gari na mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida mjini mkuu.

Huu ni msongamano wa magari kwenye barabara, kuna aina mbalimbali za magari kutoka kwa malori makubwa hadi magari madogo, yote yakiwa yamesimama kwa foleni. Miti mingi na majengo yanaonekana pembeni ya barabara yakionyesha mazingira ya mji. Hii ni hali ya kawaida katika maeneo mengi ya mji ambapo trafiki ni kubwa.

Hii ni matatu yenye rangi nyingi na mapambo ya kipekee ikiwa imepaki barabarani. Matatu hii ina michoro ya sanaa ya grafiti. Watu wanaonekana karibu na matatu, mwanamke mmoja akishikilia karatasi yenye maandishi na mwengine akiwa na vipokea sauti masikioni.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi labda jijini. Kuna matatu kadhaa ambazo ni magari ya usafiri wa umma yaliopambwa kwa rangi na michoro mbalimbali. Watu wanaonekana wakitembea karibu na matatu baadhi yao wakiingia au kutoka kwenye magari.

Hili ni basi la KBS lililoegeshwa kando ya barabara likisubiri abiria wapande. Baadhi ya watu wamesimama karibu huku wengine wakitembea pembeni ya barabara. Kwenye basi kuna alama zinazoonyesha nambari ya njia na bei ya usafiri zikiwasaidia abiria kujua wanakoelekea na gharama ya safari yao.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi labda jijini Nairobi. Kuna mabasi mawili mekundu, moja likiwa na maandishi Embassava Sacco na nambari ya usajili. Pia kuna matatu mbili, moja ikiwa na nambari ya KBX 140T na mvulana amesimama karibu nayo. Nyuma ya magari kuna majengo marefu yenye vioo na rangi ya machungwa.

Hii ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi huku jijini. Kuna mabasi ya City Shuttle iliyosimama kando ya barabara na watu wengine wasubiri au wanatembea karibu na mabasi hayo. Pia kuna pikipiki iliyopakiwa kando ya barabara.

Huu ni mji yakiwa na magari mengi na watu wanaotembea barabarani. Maafisa wa polisi wa trafiki wawili wanaonekana wakiyaelekeza magari, huku watu wengine wakisimama pembeni wakisubiri magari. Mabasi na magari yaliyopaki hapo kando ya barabara, na majengo yanaonekana huko nyuma yakizungukwa na miti.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi labda katikati ya jiji. Kuna mabasi mawili madogo ya abiria yanayojulikana kama matatu yakiwa yamesimama barabarani. Moja limeandikwa veteran na jingine ana michoro yenye rangi nyingi. Watu wanaonekana wakishuka au kupanda matatu hayo na wengine wanatembea karibu.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi mjini, kuna magari mengi, pikipiki, na watu wakitembea. Kuna basi la kijani kibichi lililoegezwa mbele na majengo ya rangi tofauti, pande zote mbili za barabara.

Hii ni tangi la maji lililowekwa kwenye trela, likiwa limetulia kwenye shamba la kijani kibichi lenye nyasi na maua ya manjano. Nyuma ya tangi hilo kuna miti na bustani, chini ya anga la samawati.

Hili ni lori lenye mashini ya kuchimmba visima vya maji. Lori linaonekana kuwa katika eneo la wazi au ardhi tambarare chini ya anga yenye mawingu. Mashini ya kuchimba milima inawekwa nyuma ya Lori na inaonekana kuwa tayari kwa matumizi au baada ya kutumika .

Hii ni pipa kubwa la rangi ya samawati ambalo juu yake kuna sanduku lenye maandishi nzito. Karibu na pipa hilo kuna kapu la takataka lenye mfuko mweusi wa takataka. Picha inaonekana kuchukuliwa ndani ya nyumba karibu na ngazi na dirisha lenye nondo.

Hili ni safu ya mabomba ya maji iliyounganishwa kwenye bomba kuu na kila bomba linaunganishwa na mpira wa maji ili kutoa maji kwa kila aina ya bomba.

Haya ni matangi mawili meusi ya kuhifadhi maji yaliyowekwa kwenye sakafu iliyo na vigae. Matangi haya yameunganishwa na mabomba ya kijani kibichi.

Huu ni duka la rejareja ambalo linaonekana kuwa kituo cha kujaza maji safi. Pia kuna ishara zinazotangaza safe and healthy salama na afya na quantity and quality wingi na ubora. Ndani ya duka kuna chupa za maji na bidhaa zinazofanana na keki au mkate.

Huu ni bomba la maji ambalo linatoa maji yanayotiririka kwenye sinki jeusi. Karibu na sinki kuna chumba kidogo cha kioo chenye ua la zambarau na pia kuna chupa za sabuni na vitu vingine vya jikoni vilivyowekwa nyuma.

Maporomoko ya maji yanatiririka chini ya miamba mingi yenye mawe. Maji yanaonekana yakishuka kutoka sehemu ya juu na kutua kwenye sehemu ya chini yenye maji yanatiririka. Kuna mimea au miti kidogo inayoonekana nyuma ya maporomoko ya maji.

Hili ni bomba la maji la kijani lililounganishwa na kiunganishi cha samawati likiwa limelazwa ardhini au kwenye mtaro uliochimbwa. Udongo unaonekana kuwa huru na kuna mimea au uchafu fulani karibu na bomba hilo.

Hawa ni wafanyikazi wa ujenzi wakiweka mabomba makubwa ya samawati, na inaonekana kua sehemu ya mfumo wa maji au bomba kuu la kusafirisha maji. Wafanyikazi kadhaa wanaonekana wakiwa wamevalia kofia ngumu za manjano, na wengine wamevalia nguo za kazi.

Hii ni barabara ya udongo yenye matope na maji yaliyotumwa labda kutoka kwa mfumo mbaya wa mfrereji ya maji au bomba lililopasuka. Kando ya barabara kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati na watu wachache wanatembea barabarani.

Taka nyingi zikiwemo plastiki za rangi tofauti zimetupwa majini. Baadhi yake zinaelea juu ya maji huku nyingine zikiwa zimesambaa kando kando na eneo hilo. Hali hii inaonyesha uchafu wa mazingira unaosababishwa na utupaji wa taka.

Hawa ni wafanyikazi wakirekebisha reli. Wana tumia crane na vifaa vingine huku wakiwa wamevaa mavazi ya usalama ya rangi ya machungwa. Mandhari yanaonyesha eneo la ujenzi au matengenezo ya reli ambapo kazi inaendelea kuhakikisha usafiri wa treni unabaki salama na wa kuaminika.

Huu mfereji wa maji machafu ulio katika eneo la ujenzi. Mfereji una maji kidogo na umezingirwa na udongo mwingi. Nyuma yake kuna majengo ambayo hayajakamilika kuonyesha kwamba ujenzi bado unaendelea.

Hii ni rundo la mabomba meusi ya HDPE yenye kuta mbili ambayo hutumika kwa mifumo ya maji taka na miferieji ya maji hasa yale yenye kuta za ndani za blue . Mabomba haya yametengenezwa kwa nyanzo za high density polythene zinazowafanya kuwa imara na sugu dhidi ya kutu.